Ni sehemu ya kuoga. Kuna sehemu ambayo ni ya kuwekelewa sabuni. Sehemu ya kuoga imepakwa rangi nyeupe na sehemu ya kuweza kuingilia maji imefunguliwa na kuweza kujaza sehemu hiyo ili mtu kuweza kuoga.

Ni kitanda ambapo mwanamke aliyevaa shati ambayo ni ya rangi nyekundu huku akiwa na uso nyeupe ana kifaa cha kumsaidia kusimama huku amekaa kwenye kitanda ambacho kimepakwa rangi nyeusi na kuta za chumba hicho kimepakwa rangi nyeupe.

Kwenye chumba cha upasuaji, kuna madaktari watano wote wakiwa wamevaa nguo za kijani, wanne wakiwa wakona kofia la kijani na mmoja akiwa amevaa kofia ya samawati. Kuna taa inayotumika kumulika. Wote pia wamevaa barakoa.

Sehemu ya matibabu. Wauguzi wamevaa barakoa ya samawati. Pia wamevaa kofia maalum za samawati. Muuguzi mmoja anamdunga mgonjwa sindano. Mgonjwa pia amevaa barakoa ili kuweza kukinga usambazaji wa ugonjwa.

Kwenye sehemu ya matibabu matabibu wamevaa glavu ambazo ni za rangi ya samawati pia amevaa barakoa za rangi ya samawati huku wakiwa wameketi wanazungumza na mtoto ambaye ana ngozi nyeusi.

Onyeshana jinsi ya kuosha mikono. Mara ya kwanza, mtu anafaa kufanya mikono yake iwe nyevu kwa kumwaga maji, apake sabuni, aweze kusugua mikono hiyo na ili na kujipanguza baadaye kuikau.

Juu ya meza kuna usaidizi wa dawa ambao umetoka marekani. Dawa hizo ziko kwenye sehemu ambayo ni nyeupe ambapo dawa hizi ndo zinaweza kutumika kukinga magonjwa.

Huduma matibabu kwa kupitia gari linalotembea. Mhudumu amesimama mlangoni akiwa amevaa barakoa rangi ya samawati, suruali nyeusi, huku akiwa amevaa koti ambayo ni ya rangi nyeupe. Wagonjwa wanaosubiri kumuona wamekaa kwenye kiti upande wa nje.

Kiwanja hao watu wamevaa shati jeupe ili kuonyesha wamepata usaidizi kutoka marekani, usaidizi huu umewafurahisha ambapo mwanamume anatabasamu huku akinyesha meno yake

Kwenye sehemu ambapo taka imetupwa kwa wingi, Kuna kiwanja ambapo wanawake wameketi huku wakizungumza na mwanamke ambaye amevaa barakoa, ambaye ni mwakilishaji wa afya.

Mpasho ya utamaduni kwenye utabiri, katika mganjo ya kimaasai, wame nyoa nywele na kupaka rangi nyekundu ambapo wamejifunga vitambaa na bidhaa vya mapambo. Wamekaa chini ya mti huku wengine wakiwa wamesimama kwa upande moja wa barabara samawati.

Kwenye ukundu wa mkutano watu wameketi huku wakiangalia televisheni yenye maonyesho mbele yao wana vitabu na kalamu mezani ambapo wanaandika wanayoonyeshwa kwenye televisheni.

Kwenye chumba cha mkutano, wakuu wote wamekaa kwa pamoja huku wakiwa wamevaa barakoa nyeupe. Mkuu wao amevaa suti nyeusi na barakoa nyeupe huku akiwa na maji ya chupa juu ya meza karibu naye. Kuna karatasi juu ya meza.

Kwenye chumba cha mkutano wanaume wengi wamekaa kwa pamoja, wengi wao wakiwa wamekaa kwenye viti vya rangi ya samawati. Wakuu wao wawili wamekaa upande wa mbele huku wakiangalia televisheni inayoonyesha maonyesho.

Kwenye ukumbi wa mikutano ambapo kuna kuta nyeupe, kuna mwanaume ambaye amevaa shati nyeupe akiwa amevalia na barakoa nyeupe, wanaume wengi wamekokwa na karatasi na kalamu mkononi wana vipaza sauti mbele yao.

Hospitali, mgonjwa ambaye anawekewa hewa kupitia mdomo . Mgonjwa huyu amelala huku akifunikwa kitambaa cha rangi ya samawati na amevaa nguo nyeupe. Wahudumu wawili ambao wamevaa barakoa za rangi samawati wanamhudumia.

Vifaa vya kutumika kutibu meno vipo kwenye juu ya meza ambapo kitambaa cha rangi ya samawati imetandikwa. Vifaa hivyo kuna kifaa cha kung'oa meno, kuna sindano ya kudunga dawa ili mtu asiweze kusikia uchungu na pia kuna kitu cha kuangalia meno.

Meno ambayo yameweza kuathirika yameoshwa na mengine ambayo ni machafu hadi sehemu ya juu yameweza kuwa machafu. Meno hayo baada ya kuoshwa yanakua rangi nyeupe ila baadae kuna sehemu ambayo inaweza kukatika kutokana na uchafu mwingi.

Daktari wa meno aliyevaa glovu nyeupe ameshikilia mdomo ili kuonyesha meno ya mtoto ambayo yanaoza. Mdomo huu pia una meno yaliyooza na umekauka katika pande za mbele.

Juu ya meza, kuna vitu vya kusaidia kuona meno, kifaa cha kuangalia jinsi meno yanayoonekana, kifaa cha kutoa uchafu kwa meno na kofaa cha kusaidia kung'oa meno. Vyote vimewekwa juu ya meza.

Kwenye chumba cha upasuaji, daktari wawili; mmoja anamshughulikia mgonjwa huku mwenzake akiwa anatazama. Wote wamevaa kofia za rangi ya samawati na glavu za rangi ya samawati.

Mwanamke mwenye nywele refu ambayo ni nyeusi ana ngozi nyeusi huku akiwa ametabasamu akionyesha meno yake meupe ambayo yamepangwa kwa usawa. Meno yake yamesafishwa na ngozi yake ni laini.

Ni kambi ya matibabu, wahudumu waliojitolea wamevaa koti ya rangi ya samawati uliyo na mistari ya kijivu ili kuonyesha wao ndio wahudumu, mhudumu moja anapiga simu huku mwenzake anasimama akimhudumia mwanamume ambaye amevaa shhati ya kijivu.

Kwenye mafuriko kuna maji mengi ambayo imejaa maji ambayo ni machafu. Msaidizi ambaye anasaidia watu amevaa koti nyekundu huku akiwa na nywele refu ambayo ni nyeusi anatembea huku akiwa amevaa nguo nyeusi.

Janga ambapo mtu ameweza kuumia, mwanaume aliyeumia alikuwa amevaa socks nyeusi. Wahudumu wa afya, mmoja akiwa amevaa koti za rangi nyekundu, wanamhudumia, huku wakiwa wamevaa kofia kichwani ili wasiweze kuumia.

Kambi ya usaidizi ambapo watu walitoka kwenye janga wanaishi. Makambi haya yanatoa usaidizi wa chakula pamoja na maji. Kwenye makambi hayo kambi ni za rangi nyeupe zingine kufunikwa na vitambaa za rangi nyeusi. Watu pia hupata matiba.

Watu ambao wanapokea usaidizi wa ukame mwaka wa elfu mbili ishirini na moja unaotoka World Food Program Aid . Wote wamesimama huku wakiwa na gunia zinazoonyesha msaada ambao wamepewa.

Kwenye hospitali, kuna gari la kuwapeleka wagonjwa mahututi hospitali ambalo limepakwa rangi ya kijivu na maandishi yake ya ambyulansi imeandikwa na rangi nyekundu. Wahudumu wa afya ambao wamevaa barakoa ya rangi ya samawati wamesimama karibu na gari hilo.

Gari la rangi ya kijani lililoandikwa nambari 911 ambayo ni nambari ya kuita askari . Askari mmoja anaruka kutoka upande wa juu huku akiwa amevaa kofia na ana kinga mkononi . Anaruka kupita upande wa kando.

Bomba la maji, ambalo ni la rangi ya samawati. Kuna ndoo ambayo ni ya rangi ya samawati upande wa nje. Ina rangi nyeupe upande wa ndani ambayo imewekwa karibu na sehemu ambapo maji yanatokea.

Kando ya barabara, ambapo kuna gari nyeusi, ambalo limeegeshwa. Kuna sehemu ambapo nyasi limewekwa, ambapo watu wanatembea, huku kuna mwanamke ambaye amevaa suruali nyeusi pamoja na shati nyeupe.

Barakoa ambayo mtu anavaa ili aweze kukinga magonjwa ya kuambukizwa kupitia hewa. Kuna sabuni ambayo mtu anaweza kuosha mikono ili kukinga virusi ili visiweze kuambukizana kutoka kwa mtu mmoja wakati wa kujadiliana .

Katika kuhamasisha kulinda mazingira ambao katika mwezi wa tatu kutakuwa na hamasisho huko Gilgil, Nairobi, ambapo watahamasisha watu kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira.

Mtoto ambaye ni mchafu sana mwenye nywele fupi ambayo ipo kwenye uchafu. Anakunywa maji yanayotoka kwenye bomba ambayo ni masafi. Sehemu hii inaonekana kame na mimea ni mifupi.

Karibu na ghorofa, kuna miti ambayo imemea; miti hiyo chini yake kuna nyasi ambayo ni fupi. Kuna takataka nyingi na kuna watu wanaosaidia ambao wamevaa barakoa kuokota takataka hiyo.

Takataka imemwagwa katika kiwanja, ambapo miti yote imekauka. Sehemu nyingine ambayo ni ya mbali ,kuna ua unaozunguka mahali hapo pa kutupa takataka. Miti imemea ndani ya ua huo .

Chini ya anga ya samawati ambayo ina mawingu ya nyeupe, kuna milima ambayo ina miti. Pia kuna barabara ambayo inapita katika milima hii. Katika milima hiyo, miti mirefu na upande wa juu kabisa, mti inafuatana fuatana.

Soko kuna bidhaa zilizo kwenye karatasi na gunia. Kuna karoti, kuna nyanya, kuna machungwa, pia kuna viazi ambavyo vimewekwa katika mnada wake. Kuna vitunguu na pia kuna mamboga.

Kwenye hospitali, sehemu ambapo wagonjwa mahututi wanaingishwa kwa haraka ipo, ambapo milango yake imefunguliwa na milango yenyewe imetengenezwa kwa vioo vyeupe na mlangoni kuna sehemu nyeusi ya kukanyaga.

Juu ya Meza Kuna kitabu iliokuwa na maandishi kuna mashini yakaweza kuona katika mahabara hayo pia kuna mapango yalioandikwa ishara inamaanisha idara hizo.

Nje ya hospitali, sehemu ya kutibiwa macho. Kuna kitanda kilichowekwa. Kuna bango linalosema, macho mema na afya njema inaanza na wewe. Bangoni mlango umewekwa kuonyesha sehemu ya kutibiwa macho.

Kwenye hospital namuona mgonjwa mmoja aliyevalia barakoa ya wazima watu wamevaa nguo ni nyeusi. Amekaa huku akiwa amejifunika kitambaa. Amewekwa kwenye mashine ambayo inaonyesha nambari ya tatu tisini na saba, na kuna vifaa vingine kwenye meza ya kusukuma.

Kwenye sehemu ya kupea wagonjwa miwani kuna herufi ambapo mgonjwa anaweza kusoma kuonyesha umbali ambapo anaweza kuona na kuonyesha usaidizi ambapo mgonjwa anahitaji kuwekewa kwenye miwani.

Kwenye hospitali wagonjwa wanawekewa maji pamoja na damu, mgonjwa anaekewa damu inayotoka kwenye chupa, na kuna mrefeji ambao umewekwa sindano upande mmoja ambao hutumika kusafirisha damu kwenye, kutoka kwenye chupa hadi chenye mwili wa mgonjwa.

Kiti ambacho kinatumika kusukuma wagonjwa ambao hawawezi kutembea, ambao wametoka upasuaji, na ambao wameingia wakiwa mahututi. Pia kuna kitanda ambacho wagonjwa wanalala huku wakiingishwa kupelekwa kwenye wodi.

Kwenye sehemu ya kufanyia utafiti, kuna vitu vilivyowekwa kufanyiwa utafiti katika sehemu ndogo, ili kuona matokeo yatakayofanywa wakati mkubwa. Kuna bango lililoonyesha kuosha mikono wakati wa kufanya utafiti hii.

Katika kitanda cha daktari, kuna taa inayomulika. Kitanda hicho ni cha rangi ya kijani ambacho kimefunikwa na glasi ambayo inayoonekana ambacho hutumika kueka watoto.

Kwenye maabara makuu kuna chupa za kuchukua sampuli za vitu vinavyotumika ili kuweza kufanya utafiti . Chupa hizo zimewekwa katika rafa zilizowekelewa juu ya nyingine ambapo kuna bango limeandikwa hospitali.

Kwenye sehemu ya kuuza mito ya kulalia. Mito hiyo ni ya rangi nyeusi na imefungwa karatasi nyeupe ili zisiweze kuchafuka kwa uchafu wa kukanyagwa ama vumbi ambayo inapita kwenye barabara.

Kifaa ambacho kinatumika kufunga mguu wakati mtu ameweza kuumia ili mguu uweze kupona bila kusumbuliwa. Kifaa hichi ni cha rangi nyeusi na sehemu nyingine ni ya rangi nyeupe. Kifaa hicho hufungwa kwenye sehemu iliyoumia.

Mwanamke ambaye ana nywele refu nyeusi, anabasamu kwenye shati yake nyeupe, huku akiwa amevaa koti nyeupe ya udaktari. Akiwa amevaa suruali nyeusi. Mwanamke huyu anabasamu kwa kuwa daktari.

Muuguzi ambaye mevaa glavu nyeupe. Ana nywele fupi na pia ana mashurubu. Amevaa shati ambayo ni ya rangi ya samawati huku akiwa amevaa kifaa cheusi cha kupima pigo ya moyo shingoni, amesimama.

Ugonjwa ambao unaathiri watu wa kiakili. Katika siku ya alhamisi tarehe kumi saa kumi na mbili jioni mwezi wa agasti , watu watahamasishwa.

Dawa ya Biofarma ambayo ina dozi hamsini yenye miligramu tano inauzwa. Dawa yenyewe ni ya kumeza ambapo iko kwenye chupa nyeupe ambapo kifuniko cha chupa hiyo ni cha rangi ya kijani.

Dawa ya Dexazone, ambayo inatumika kutibu mishipa iliyolegea. Dawa iyo ipo kwenye chupa nyeupe ambapo dawa hiyo ina siku ambayo inaweza kuharibika. Ina miligramu hamsini.

Dawa ya kutoa uchungu wa kichwa na wa shingo na wa mifupa. Dawa hiyo inaitwa ipegs ambayo ni ya kutoa uchungu mwilini ambayo ina miligramu miambili, Paracetamol miligramu mia tatu ishirini na tatu iliyotengenezwa na kampuni ya sanopy.

Dawa ya Measles ambapo ni vidonge kumi kwa mwili. Dawa hiyo ipo kwenye chupa nyeupe na dosi yake ni ya dawa kumi yenye miligramu sifuri mpaka tano.

Kuna sanduku la kubebea dawa ambalo lina rangi nyeupe na rangi ya samawati. Sanduku limeandikwa Healthaid Vitamin B nine nine complex ambalo linatumika katika siku mbili. Kuna dawa ndani ambazo ni sitini na linatumika kwa watu ambao hawali nyama.

Dawa ya Bluvax iliyo kwenye chupa imefunikwa. Dawa hiyo imeandikwa kwenye maandishi nyeusi na maandishi mengine yameandikwa kwenye rangi nyeupe kwenye sakafu iliyopigwa rangi ambayo ni ya rangi ya kijani.

Juu ya meza ambayo ni safi kuna sanduku la kubebea dawa ambalo ni la rangi ya samawati lilioandikwa Acetaminophen. Dawa hizo zimewekwa katika chupa nyeupe ikiwa imefunikwa na kifuniko cheupe.

Chupa nyeupe iliyo juu ya meza ina karatasi iliyoandikwa betamol paracetamol tablet ambavyo ni vidonge vinavyotuma mtu akiwa anawangwa na kichwa. Dawa hizo zipo upande wa ndani, dawa zilizo katika chupa hiyo ni dawa mia moja.

Sanduku la kubebea dawa ya IBUPROFEN ambayo enye vidonge ambavyo vimefunikwa na sukari. Sanduku hilo lina rangi nyeupe na pia kuna rangi nyekundu kando, donge yenyewe limechorwa katika sanduku hilo.

Dawa ya, Vitamin A,ambayo ni ya kuongeza afya inatumika katika siku moja peke yake. Dawa hiyo iko katika chupa ambayo ina kifuniko cheupe ila sanduku la kubebea no la rangi ya kijani.

Chupa ya dawa iliyoandikwa Paracetamol, ambayo imechorwa mtoto akiwa na vitu vya kuchezea. Dawa hiyo, mtoto anakunywa huku akiwa na homa. Sanduku la kubebea chupa hiyo, linaonyesha kiwango cha dawa hiyo kuwa miligramu sitini.

Dawa za marangi meupe ambazo zimewekwa kwenye vitu vya kuzihifadhia dawa zenye rangi tofauti. Kuna vya rangi nyeupe, rangi ya samawati na rangi ya kijani pia. Dawa nyingi ni vidonge vinavyomezwa na mtu.

Katika maonyesho ya tamaduni mwanamume ambaye ana nywele fupi ambayo ni ya rangi nyeusi, anatabasamu akionyesha meno yake meupe huku akiwa amevaa nguo ambayo ni ya rangi ya samawati akiwa amepaka rangi usoni.

Mwanamke ambaye amebeba mtoto ngongoni huku akiwa ameshikilia na kitambaa wanazugumza na mwanamke mwingine ambaye amevaa barakoa nyeusi yenye mistari. Mwanamke huyo ana kifaa mkononi ambacho anampea huyu mwenzake.

Vitu vya kutumika wakati wa hedhi, kutoka kampuni ya kotex ambavyo vimesahihishwa asilimia mia moja kuweza kutumika bila madhara tofauti tofauti yapo kwenye sanduku nyeupe.

Katika hii nchi kupigana na ukimwi, watu wote wanaungana kwa pamoja ilikuweza kusaidiana. Watu wa rangi tofauti, rangi nyeusi na rangi nyekundu wakiungana pamoja , wanaanza kupigana na ugonjwa wa ukimwi.

Juu ya meza, kuna vifaa vinavyoweza kukinga uwezo wa kutopata mimba ambapo vimewekwa kutoka kampuni tofauti na pia kuna sanduku linalo vitu vingi. Pia kuna karatasi zilizo juu ya meza.

Hospitali, daktari mkuu aliyevaa glavu nyeupe anamwangalia tumbo mwanamke ambaye ana mimba huku akishikilia ili aone sehemu mtoto alipo na kuona afya ya mtoto .

Mtu ambaye anataka kupima damu yake na kifaa cha kuweza kupima kwa kujidunga mkononi ambacho anacho kwenye mkono mmoja huku akidunga mkono mwingine ,ana karatasi inayoonyesha masharti juu ya meza.

Maabara. Watu wanapimwa ugonjwa wa kikohozi kikali ambapo tabibu amevaa koti nyeupe huku akiwa amevaa barakoa pamoja na glavu nyeupe ili asiweze kupata ugonjwa kwa kugusa virusi hivi.

Ambao ni akina mama ambao wana watoto wao, wananyonyesha watoto. Huko kama lipo huku wakiwa wanjifunika vitamba vichwani. Kuna muuguzi ambaye anawaonyesha wanawake, huku akiwa na mtu mikononi ambacho inatumiwa kuwafundisha wanawake hao.

Mwanamke wa kimaasai ambaye amefunga kitambaa cha samawati kichwani huku akiwa amevaa mapambo na kujifunika kitambaa. Anadungwa sindano na daktari ambaye anashikilia pamba mkononi akiwa amevaa koti na kushikilia sindano.

Watu waliobeba watoto wanatembea huku wakipeleka watoto kupata matibabu. Mwanamke mmoja ana mwavuli ambayo anatumia kumkinga mtoto kutokana na jua kali. Wanawake wengine wamewabeba watoto mgongoni huku wakivumilia jua hiyo.

Kwenye hospitali, lina sehemu ya kulipa ili kuweza kupata matibabu. Kuna wagonjwa wawili ambao wako katika sehemu ya malipo. Kuna kiti cheupe ambapo unaweza kukaa na pia kuna vifaa vya kuzima moto karibu na kiingilio.

Kwenye sehemu ya matibabu mgonjwa ambaye ni mwanamume anatibiwa huku tabibu amevaa glavu nyeupe mkononi huku akiwa amevaa shati ya rangi ya samawati. Anayemsaidia tabibu amevaa shati ambayo ni nyeupe.

Hospitali, mama aliye na rangi ya ngozi nyeusi, amemleta mtoto wake, anayepewa dawa kupitia mdomo, na muuguzi ambaye amevaa koti nyeupe, huku akiwa amefungua mdomo wa mtoto ambaye anaekewa dawa.

Kwenye hospitali kuu ambapo daktari ambaye amevaa shati ya ndani ambayo ni nyeupe na shati nje amevaa ni ya rangi ya samawati akiwa na kifaa cha kupima ukubwa wa moyo shingoni anamdunga mtoto mwenye nywele nyeusi sindano kwenye mkono huku akiwa amevaa glavu nyeupe.

Dawa ya' BBC vaccine' ambayo inatumika kukinga ugonjwa ,dawa hiyo ni milimita mbili ambayo inadungwa kwa kutumia sindano pamoja na sirinji dawa iliyopo kwenye chupa nyeupe na dawa nyingine kwenye chupa ya njano.

Ni hospitali ambapo mama ambaye ameweza kuja kujifungua mtoto wake akikuwa kwenye mashine ya kumsaidia kupumua vizuri. Mama huyu anaonyeshwa jinsi ya kuweza kumnyonyesha mtoto wake na muuguzi ambaye amevaa glavu nyeupe.

Kwenye kambi ya matibabu, wahudumu ambao wamevaa kofia nyeusi pamoja na koti nyeusi inayoonyesha shiriisho la dunia la ardhi linapea chanjo kwa watoto huku mama watoto akiwa amevaa kofia ya njano.

Wanafunzi wameketi huku mbele mwanafunzi mwenzao akiwa na tabasamu amekaa mbele ya mlango na nyumba iliyotengenezwa kwa matofali huku akiwaambia hadithi inawafanya wakisikiliza kwa makini.

Daktari aliyevaa glovu nyeupe na koti nyeupe anamhudumia mgonjwa aliyelala na kufunikwa kwa kitambaa. Mgonjwa mwingine aliyevaa nguo nyeupe yenye madoadoa meupe amesimama hapo kando.

Watu ambao wamevaa barakoa ya samawati wanainua mkono kwa kushangilia. Kuna mwanaume ambaye amevaa shati nyeupe na barakoa ya kijani. Pia kuna mwanaume aliyevaa shati ya njano na barakoa ya samawati.

Kwenye matibabu, ambapo kuna muhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa ya rangi ya samawati, anazungumza na mkongwe ambaye ana mwavuli wa kijani mkononi, huku akiwa amevaa suruali nyeusi.

Sehemu ya kutoa matibabu, wahudumu wakiwa wamevaa glavu nyeupe, wanamhudumia mwanamke ambaye amevaa shati ya rangi ya samawati. Huku wahudumu wengine wakiwahudumia wengine, wakiwa wamejifunika sura ili wasiweze kuambukizwa magonjwa.

Chumba cha matibabu na daktari wawili ambao wamejifunika ili kuweza kuwazuia kupata magonjwa na nguo nyeupe wote wakiwa pia na barakoa nyeupe wagonjwa wakiwa kwenye vitanda wengine wakiwa wamewekewa hewa.

Mwanaume ambaye amekunja shati yake . Kuna maji ambayo yanatoka katika bomba la kuleta maji kwa nyumba na anajipaka sabuni mkononi huku akiwa anaosha mikono. Pia kuna sehemu ambayo maji hudondoka na kupelekwa upande wa nje.

Vifaa vya kuweza kucheza na kuteremka kwenye mlima. Kuna viatu, pia kuna vifaa vya kujifunika macho, kuna kofia inayozia mtu akianguka asiweze kuumia, kuna glavu za mkononi, pia kuna viatu vya mguu.

Mtu ambaye amevaa saa mkononi. Amefunga pia kamba nyeusi mkononi. Anaonyesha mikono yake miwili ambayo yana vidole vitano kila mkono. Mtu huyu, vidole vyake havitoshani.

Kwenye uwanja ambapo nyasi imekatwa vizuri, kuna kitanda cha wagonjwa ambapo ni cha rangi ya machungwa. Kuna mchezaji ambaye amevaa nguo nyeupe na viatu vya rangi ya kijani na samawati huku akiwa anashughulikiwa na daktari.

Mguu wa mwanafunzi uliowekelewa juu ya meza unaonekana kuwa umefura na kuumia, ambapo damu inaweza kuonekana na mguu umeanza kugeuka kuwa rangi ya kijani, hata vidole vimekua rangi ya kijani.

Kifaa cha mazoezi ambacho kina sehemu ya kukalia, sehemu ya kutulia na pia vitu ambavyo vinaweza kuinua juu ili kuongeza misuli katika mwili. Kifaa hicho kuna mahali ambapo mtu anaweza kukaa na kuongeza misuli ya miguu.

Hospitali, daktari ambaye amevaa glovu nyeupe akiwa amevaa shati ya samawati anamuhudumia mgonjwa, huku akimkanda kwa kutumia dawa anayomsugua nayo kwenye mgongo, ili kuweza kumsaidia kutoa maumivu.

Dawa za kiasili ambazo zinatengenezwa kutoka kwa mti unaomea katika sehemu kame, dawa hii inaweza kukaushwa na ingine inaweza kubondwa na maji hayo yanayotokana na kubondwa kwa mmea huu hutumika kama dawa.

Kwenye bustani ambapo kuna vitu mingi ambayo inamea kwa pamoja, ambapo mmea wa chai ni mmea ambao unatumika kuchanganywa kama dawa ya kiasili. Mmea huu unatumika kutibu mtu.

Juu ya meza, kuna dawa za kiasili zinazo tengenezwa kutumia mimea. Dawa hizo zingine zinaweza kuanikwa kwa jua na kukauka na kuweza kusagwa. Zingine zimekaushwa na kuwa miti yenyewe ambayo inatumika kutibu magonjwa.

Kwenye soko vituvinauzwa kwa gunua ambapo gunia hayo ni ya rangi nyeupe kuna vitu vya kutibu magonjwa ya kiasili kama vile chungu kichwa pamoja na uwezo wa kukosa ututu.

Kwenye kiwanja kuna nyasi ambayo imechipuka na pia kuna magugu mengi, nyasi nyingine imeweza kukauka kuna mmea ambao umemea unatumika kulisha ng'ombe pamoja na mbuzi, mmea huo utumika kulisha mifugo uche nyumbani.

Dawa za kiasili zimewekwa kwenye meza. Dawa hizo zimewekwa kwenye vifaa fulani. Pia Kuna dawa ya kijani pia kuna dawa ya samawati na pia kuna dawa nyingine. Dawa hiyo zinatumika kutibu bila kutumia vidonge ambavyo inatoka kwenye hospitali.

Kwenye kiwanja ambapo kuna nyasi ilioranda ambayo ni refu. Kuna mti ambao unatumiwa kutengeneza dawa ya kiasili ambayo huyumika kunywa wakati mtu anaumwa na tumbo.

Kiwanja ambacho kina nyasi ambayo imeanza kukauka. Kuna mti mdogo ambao umechipika karibu na ua ambao umetengenezwa kutumia miti na pia katikati ya kiwanja hicho kuna mti mkubwa.